Chuo cha ufundi na stadi kazi kikiwa na wanafunzi watu wazima wakisoma kifaa maalumu kwa vitendo na kukiangalia kwa makini.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima, kikiwa na wanafunzi wa wanaume kwa wanawake wameketi kwenye madawati, huku mwalimu wao aliyevaa maski amesimama na kuwaelekeza mbele ya darasa.

Kulasa kutoka kwenye kitabu cha elimu ya msingi kikiwa na picha ya mzee alievaa kanzu na koti, na mtoto alievaa shati la njano na kaptura nyekundu.

Eneo la shule ya awali likiwa na madarasa yenye kuta nyeupe, na uwanja mkubwa unaotumika kwa ajili watoto kubembea, likiwa na gari bovu lenye kutu.

Kurasa kutoka kwenye kitabu cha elimu ya msingi kikiwa na picha namba tatu ya kiwavi, namba nne ya mamba na hesabu za kujumlisha na kutoa.

Chumba kikubwa kinachotumika kama maabara katika shule za sekondari, kikiwa na meza nyeupe zenye mabomba na masinki yanayoruhusu wanafunzi kuosha vyombo baada ya kufanya majaribio.

Chumba kinachotumika kama maabara katika shule za sekondari, kikiwa na meza nzuri zenye mabomba pamoja na masinki yanayowasaidia wanafunzi waweze kuosha vyombo baada ya majaribio.

Chumba kinatumika kama darasa, kikiwa na wanafunzi waliovaa sare pamoja na mwalimu amesimama mbele kutoa mafunzo kwenye ubao.

Chumba kinachotumika kama darasa la chuo kikuu likiwa na wanafunzi ambao ni watu wazima, wamekaa wakimsikiliza mkufunzi mwanamke aliesimama mbele akitoa somo.

Chumba kinachotumika kama darasa la chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi mbalimbali (wa kiume kwa wa kike) waliovaa vitambulisho pamoja na maski, wakisoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Chumba kinachotumika kama darasa katika elimu ngazi ya chuo kikuu, kikiwa na wanafunzi wameketi kwenye madawati huku mkufunzi aliyevaa shati jeupe akitoa mafunzo.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa katika elimu ya chuo kikuu kikiwa na wanafunzi wa kike kwa wakiume wakikaa kwenye madawati wakimsikiliza mkufunzi aliye mbele ya darasa.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wa kiume wakiendelea kujifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza simu.

Chumba kinachotumika kama darasa la ufundi stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wawili, wakitumia kifaa cha umeme ili kusoma kwa vitendo.

Chumba kikubwa kinachotumika kama darasa kwa ajili elimu ya ufundi ya stadi kazi, kukiwa na wanafunzi wa kiume waliovaa makoti mekundu, wakijifunza jinsi ya kurekebisha mashine mbalimbali.

Chuo cha stadi kazi na ufundi kikiwa na wanafunzi waliovaa barakoa, wakijifunza kwa vitendo jinsi ya kurekebisha, kutengeneza na kuendesha mashine mbalimbali.

Chumba kinachotumika kama darasa katika chuo cha ufundi na stadi kazi, kikiwa na wanafunzi wanaume kwa wanawake wakiendelea na mafunzo kwa vitendo vya kutengeneza simu.

Chumba kinachotumika kama darasa la ufundi na stadi kazi likiwa na wanafunzi wakijifunza kutengeneza kifaa aina ya simu kwa vitendo.

Chumba kinachotumika kama darasa la ufundi na stadi kazi, likiwa na wanafunzi mbalimbali wakisoma kwa vitendo jinsi ya kurekebisha kifaa cha simu.